Msichana mdogo akiwa anajifunza mitandaoni kupitia kompyuta. Inaonekana amekaa mezani akitazama skrini ya kompyuta na kuandika kwenye karatasi iliyo mbele yake. Katika skrini ya kompyuta kuna video ya mwalimu akifundisha darasa la wanafunzi kupitia simu ya video.

Mwanamke akishiriki katika mikutano wa videyo, au darasa ya mitandaoni akiwa amevaa vipokea sauti vya masikio na miwani. Mwanamke huyo, ana nyewele ndefu zilizosokotwa, na amevaa shati jeupe, ameshika miwani, na amevaa vipokea sauti.

Msichana mchanga mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa akiwa amevaa shati ya rangi ya waridi, anatabasamu usoni akionekana kufurahia anachofanya. Ameketi kwenye meza ya mbao na ana vichwa vya sauti vyeupe masikioni mwake.

Mwanaume mwenye nywele zilizopakwa rangi ya manjano amevaa miwani na hedifoni nyeupe akiwa ndani ya treni la kasi la kisasa. Amevaa shati na rangi ya dhahabu yenye milia nyepesi na anaonekana akitabasamu akiandika kwenye daftari lililofunguka. Mbele yake kuna kompyuta ndogo iliyofunguka kwenye meza ndogo.

Mwanamke ambaye ni wa umri wa makamo akiwa amekaa kwenye meza ya mbao na kufanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftari amevaa shati ya jinsi la rangi ya bluu na miwani ya macho na anatabasamu usoni mwake.

Mwanamke mchanga ambaye anaudhuria darasa la mtandaoni wa kigeo kupitia kompyuta yake mpakato, yuko na ameketi kwenye meza ya mbao na anaandika kwenye daftari nyeupe kwa kutumia kalamu ya bluu, kompyuta ya mpakato imewekwa mbele yake, na inaonyesha mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mwalimu.

Mwanamke mwenye nywele za asili zenye mawimbi akiwa amesimama kwenye jukwaa la treni akitumia kompyuta ndogo ya mkononi, amevaa koti la rangi nyeusi na miwani ya duara la rangi nyepesi .Mkoba mweupe unaonekana umening' inia begani mwake. Anaangalia chini kwenye kompyuta yake ndogo akionyesha kuzingatia alichoshika.

Kundi la watoto wakiwa wamevaa vifaa vya uhalisia pepe na wanafurahia uzoefu huo. Mtoto aliye mbele ambaye ni msichana mdogo mwenye nywele zilizokunjamana anatabasamu kwa furaha huku akishika vifaa vyake na amevalia sweta ya rangi nyepesi.

Mwanamke kijana ambaye ana nywele za afya zenye mawimbi, akiwa ameketi mezani na kujishughulisha na masomo au kazi; ambaye amefurahi na kutabasamu huku akiandika kwenye daftari lake kwa kutumia penseli. Amevalia fulana ya rangi ya chungwa.

Vifaa vya kielektroniki vinavyotumika kwa mawasiliano ya video. Marita mmoja ya kompyuta upande wa kushoto ikionyesha picha ya mtu mmoja tu ikionyesha simu ya video ya mtu binafsi. Kompyuta ya mkononi katikati ikionyesha watu wanne katika simu ya video ya kikundi kila mmoja akiwa na dirisha lake.

Mwanamke mchanga mwenye asili ya kiafrika akiwa ameketi na kutumia Kompyuta nuru. Amegemea ukuta wa nguzo wa rangi na kahawia na kijivu na anaonekana maketeti chini au kwenye kiti fulani amevalia vazi ya rangi ya machungwa.

Eneo la kazi la kusomea likiwa na kompyuta mpakato, iliyowazi na kuonyesha neno kwenye skirini yake. Kwenye skirini ya kompyuta pia kuna picha ya vitabu vitatu vilivyopangwa juu ya kingine, ikionyesha dhana ya kujifunza. Mtu anaonekana akiandika kwenye kibodi cha kompyuta kuashiria shughuli ya kutumia kifaa hicho.

Kitabu wazi kikiwa kimefunguka juu ya kompyuta ndogo, chote kikiwa kimetengenezwa kwa mistari na nukta zilizounganishwa zikitoa taswira ya lollipon . Rangi kuu katika picha ni zambarau na buluu, Zikiwa na mwanga wa pinki au zambarau nyekundu chini ya kompyuta.

Mtoto akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya meza na anaendesha kipindi cha masomo ya mtandaoni au mkutano wa video. Anaonekana akiskiliza kwa makini kupitia vipokeo sauti vyake vya bluu.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia njano, akiwa ameketi kwenye kiti kikubwa cha rangi ya kahawia labda sofa au kiti cha kawaida. Amevaa sweta ya rangi ya cream na suruali nyeusi. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo.

Mwanaume mweupe akiwa ameketi kwenye meza ya mbao na anafanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo. Amevalia koti ya rangi nyepesi na shati jeupe. Mikono yake iko kwenye kikodi cha kuandika akionyesha kuwa anachapa au anatumia kompyuta.

Mkono wa mtu ukishika huku ikionyesha dhana ya mawasiliano ya kidijitali na mtandao. Simu hiyo inaonekana kuwa na shikli nyeusi kutokana na simu hiyo kuna ikoni mbali mbali nyeupe zinazoelea na kuenea angani vikielekea juu na nje. Ikoni hizo zinawakilisha huduma mbali mbali za mtandaoni.

Mtu ambaye ni mwanafunzi akishiriki katika somo la mtandaoni. Mtu huyo ameketi mbele ya kompyuta ndogo na amevaa vipokeo sauti vya masikioni. Skrini ya kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha somo la hisabati au fikisikia akitumia ubao mweusi uliojaa fomuyula na biringanya.

Dhana ya masomo ya kidijitali. Kompyuta mpakato kubwa inawakilisha jukwaa la kujifunza au kufanya mikutano mitandaoni. Ndani ya skrini ya kompyuta kuna mwalimu au mwasilishi akitoa somo, au mawasiliano kwa kundi ya wanafunzi.

Mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo iliyounganishwa na skrini kubwa ya nje. Skrini kubwa inaonyesha mkutano wa video, labda kwenye google , na pia nyingi za washiriki. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti chenye mto mweupe, wenye manyoya na amevaa shati la bluu.

Kompyuta mpakato iliyo wazi kwenye meza nyeupe, ikionyesha dhana ya kujifunza kidijitali. Kwenye skrini ya kompyuta kuna kichwa cha habari, Digital Learning na picha ya mwanamke aliyevaa vipasa sauti ambaye anaoekana akijifunza. Pia kuna kitufe cha Start now .

Kijana mdogo labda mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya mezani. Anaonekana akishiriki katika somo la mtandaoni au mkutano wa video. Kijana huyu ameketi mgongo wake umeelekea kwenye kamera na anaonekana akizingatia kile kinachoendelea kwenye skrini. Mkono wake mmoja unaonekana ukishikilia kitu kama vile kitabu au daftari.

Watoto wadogo labda wa shule ya msingi au chekechea wakijifunza kutumia kompyuta darasani huku mwalimu akiwasaidia. Katikati na mbele ya picha kuna msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizo sokotwa. Amevaa shati ya jeupe la mikono mifupi.

Wasichana wawili wadogo ambao wana urafiki wakiwa wameketi kwa madawati na kutabasamu moja kwa moja kwenye kamera. Msichana aliye upande wa kushoto ana nywele ndefu za kahawia zilizonyooka na amevalia shati ya rangi ya waridi. Msichana aliye upande wa kulia ana nywele za kahawia zilizofungwa na amevalia shati la rangi ya waridi pia.

Mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi mbele ya kompyuta kubwa ya mezani akishiriki katika somo la mtandaoni au mkutano wa video . Mtoto huyo ameketi mgongo ukiwa umeelekea upande wa kamera, akiangalia skrini ya kompyuta kwa makini.

Kutumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo ya mtandaoni. Mtu huyu anaonekana kutoka nyuma akiwa ameketi kwenye meza ya mbao. Kwenye skrini ya kompyuta, neno linaoonekana kwa herufi kubwa na ikoni mbali mbali zinazoashiria masomo ya mtandaoni.

Kundi la wanafunzi au watu wanaojifunza, wakiwa wameketi kwenye meza ndefu za mbao, wakitumia kompyuta zao ndogo. Mbele kuna mwanaume kijana, labda mwanafunzi, amevaa miwani na shati la denim , anaonekana akitabasamu na anaangalia chini, kwenye kompyuta yake ndogo akifanya kazi.

Kuna mzunguko wa rangi ya blue hafifu wenye ikoni mbalimbali za rangi nyeupe zinazohusiana na teknolojia na elimu. Kitabu kilichofunguliwa kinaashiria elimu au kusomo. Kinaashiria elimu ya juu au kuhitimu.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika mwenye miwani na ndevu anaonekana kwenye dirisha kubwa la video upande wa kulia wa skrini. Anaonekana akizungumza na kutoa maelekezo akitumia ishara za mikono.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizofungwa akiwa ameketi kwenye meza ya mbao na wanatumia kompyuta ya mezani. Anaonekana kupapasana na kupunga mkono kuelekea kwa kompyuta akidokeza kuwa anaweza kuwa kwenye simu ya video au darasa la mtandaoni.

Mwanamke mchanga, ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa afya au mwanafunzi wa maswala ya afya akiwa ameketi mezani na kompyuta mpakato, mbele yake amevaa sare ya daktari yenye rangi ya bluu na fulana nyeupe ndani ,na teleskofu imening'inia shingoni mwake.

Msichana akitumia kompyuta kibao kwa ajili ya kujifunza. Mikono yake inaonekana na kompyuta kibao, huku uso wake ukiwa nje ya umakini. Amevaa shati la bluu na nyeupe, ikionyesha labda ni sare ya shule.

Skrini ya kompyuta au kifaa cha kidigitali chenye jukwaa la kujifundishia mtandaoni labda la kosi kwenye upande wa kushoto wa skrini kuna menu ya kuelekezea inavyorodhesha ikionyesha kuwa ndiyo unayotazama sasa. Pia kuna kiashiria cha sufuri kimaanisha kosi bado haijakamilika.

Chumba cha kulala chenye kitanda kitatu kilichopangwa kwa urahisi, labda katika nyumba ya wageni au hosteli, kuna vitanda vitatu kilichopangwa sambamba. Kitanda hivi vinasehemu kitamba la rangi ya sawia.

Darasa au chumba cha mikutano chenye viti na meza zilizopangwa kwa ajili ya wanafunzi au washiriki. Kuna meza ndefu za rangi ya kijivu na viti vyenye rangi tofauti kama kijani kibichi, nyekundu na nyeusi, zikionyesha mpangilio wa kisasa.

Mvulanaa mmoja ambaye ni mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa ameruka juu karibu na kikapu akijiandaa kufunga, amevalia jezi nyeupe na kaptura nyeupe yenye miamba Fulani. Uwanja wa mpira wa kikapu unaonekana nyuma yake, kukiwa na watu wengi.

Darasa tupu lilopangwa vizuri na kuonekana la kisasa. Darasa lina madawati na viti vingi vya rangi nyekundu vyenye meza vya rangi ya kahawia au machungwa vikiwa vimepangwa kwa stafu vikielekea ubaoni. Ubaoni hapo badala ya ubao wa kawaida.

Ukumbi mkubwa wa cinema ukiwa tupu na kuangazwa na taa za kisasa, kuna safi nyingi za viti vilivyo pangiwa katika umbo wa nusu duara ,zikielekea upande wa mbele ambapo kuna scrini kubwa nyeupe ya kuonyeshea. Viti zimegawanyika katoka sehemu mbili safi za chini na safi za juu .

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zikiwa zimepangwa kwa safu. Madawati na viti vinaonekana kutumika kwa muda mrefu vikiwa vimechakaa kidogo. Darasa lina madirisha marefu yanayoruhusia mwanga wa asili kuingia ndani.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi labda kwenye kongamano, semina au mkutano wa shule au Chuo kikuu. Kuna mamia ya viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu na ngazi; vikielekea kwenye jukwaa au eneo la mbele ambalo halionekani wazi. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti wengine wao wakiwa wamevalia sare za blouse za shule au Chuo kikuu.

Chumba chenye vitanda viwili, kimoja kikiwa kitanda cha kawaida chenye fremu nyeusi ya chuma na kingine kikiwa kitanda cha ghorofa zenye fremu nyeusi na mbao. Chumba kina ukuta mweupe na dirisha lenye pazia la giza.

Mtoto akiogolea kwenye bwawa la kuogelea na maji yakimchapuka, anaonekana akipiga mbizi au akijifunza kuogelea. Ni mvulana mdogo aliyevalia kofia ya kuogelea akiwa na miwani ya kuogelea ya rangi wa samawati. Uso wake unaelekea juu na mdomo wake umefunguka kidogo.

Ukumbi mkubwa wa mitihani au darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wameketi kwenye viti na meza midogo wakifanya mitihani au kazi zao. Wanafunzi wamekaa katika safu ndefu wote wakiangalia mbele na mgongo wao unaonekana sakafu ya ukumbi ni rangi nyepesi na kuta zinaonekana kuwa za rangi nyepesi pia.

Chumba chenye vitanda vingi ya ghorofa labda ndani ya hosteli, kambi au chumba cha kulala cha taasisi fulani kama gereza au shule ya bweni. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma jeusi na vina godoro zenye shuka au blanketi zenye michoro ya miraba miraba au rangi tofauti

Chumba cha hosteli. Kuna kitanda cha ghorofa chenye fremu nyeusi ya chuma upande wa kulia. Upande wa kushoto kuna dawati mbili zilizounganishwa kila moja ikiwa na kiti chake cheusi. Juu ya madawati kuna makabati ya mbao na chini ya makabati kuna taa ndogo zinazotoa mwanga.

Watu kadhaa wakiwa kwenye mafunzo au hata kiteknolojia labda Tech Camp inavyoonekana kwenye bendera nyuma. Watu hao wamekaa kwenye meza defu kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato mbele yake na wengine wakionekana wakionekana wakitumia kompyuta hizo.

Mwanariadha kijana wa kiume mwenye asili ya kiafrika akifanya mazoezi ya riadha ndani ya ukumbi au chumba la mchezo. Amevalia fulana ya rangi ya chungwa na kaptura nyeusi, anaonekana akiruka au kukimbia juu ya koni ndogo za rangi ya chungwa zilizo pangwa kwa mistari kwenye njia ya kukimbia.

Darasa lenye watoto kadhaa na mwalimu mmoja, ambayo inaonekana kuwa mazingira ya shule ya chekechea au darasa la watoto wadogo. Kuna mtoto wa kiume aliyevaa shati la buluu na suruali nyekundu, akiwa ameketi kwenye kiti ndogo ya meza mbili.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa ndani ya chumba kikionyesha mazingira ya hosteli pa kulala cha watu wengi. Kitanda cha chini kime tandikwa vizuri na shuka nyeupe na taulo zilzokunjwa. Drisha kubwa inaonekana kwa nyumba likiacha mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba na kuonyesha mandhari ya nje ya majengo.

Wodi au chumba cha wagonjwa ndani ya kituo cha afya au hospitali, labda katika mazingira ya vijijini au yasiyo la kisasa sana. Kuna vitanda viwili vya wagonjwa vilivyopangwa kwa safu na baadhi yao vikiwa na magodoro na shuka za rangi ya kijani kibichi.

Chumba cha kulala chenye samani chache ambacho ni rahisi na safi. Katikati ya chumba kuna kitanda kimoja kimefunikwa na shuka ya rangi ya kijani kibichi. Juu ya kitanda upande wa kulia kuna kitambaa cha rangi ya bluu na kitabu au daftari kidogo jeupe.

Kompyuta likiwa na safu za komyuta za mezani zilizopangwa vizuri .Kuna meza nyingi za mbao zilizopangwa kwa mstari na kila meza ina kompyuta yake ya mezani iliyo na skrini kubwa, kibodi na kipanya .Skrini nyingi zinaonekana kuonyesha picha ya mandhari sawa.

Maktaba kubwa iliyojaa watu wakisoma na kufanya kazi. Rafu nyingi zimejaa vitabu zikipanda hadi urefu wa juu, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa vitabu. Watu mbalimbali wakiwemo wanafunzi na watu wazima wamekaa kwenye meza tofauti wakisoma vitabu.

Mchezo wa magongo wa uwanjani ukiendelea labda kwenye uwanja wa michezo huku Kitengela. Kuna wachezaji wawili wakiume wanaonekana wazi katika picha. Mchezaji mmoja amevaa sare kamili ya goalkeeper yenye rangi ya machungwa na kinga kubwa za miguu, mikono na kofia.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wakiwania mpira juu ya wavu, wakati wa mchezo mkali. Mchezaji mmoja anaonekana mgongoni amevalia jezi bluu, yenye nambari kumi na mbili. Mchezaji mwingine anayeonekana kwa mbele, amevaa jezi ya kijani. Wote wawili wameruka juu angani, mikono yao imenyooka juu.

Kundi la wanafunzi wengi walioketi kwenye kiti cha bluu wote wakitazama mbele kuelekea skrini na mwalimu. Wengine wao wamevalia sare zinazofanana na zile za shule. Kwa mbali ukanda wa mbele wa darasa kuna mwanamke, amesimama mbele ya skrini kubwa na anazungumza.

Vijana kadhaa walioketi kwenye viti vya buluu vya plastiki wakitumia kompyuta zao. Kila mtumiaji ana dawati lake dogo na kompyuta yenye skrini na kibodi. Skrini za kompyuta zinaonyesha programu mbalimbali ikiwemo vya vivuvinjali vya wahuti au programu za kazi.

Kundi la wanafunzi wa masuala ya afya wakiwa darasani au mahabara ya mazoezi. Wanafaunzi wote wamevaa makoti meupe ya mahabara na barakoa Kuashiria kuwa wazingatia usalama na usafi kama inavyotarajiwa katika taaluma za afya.

Chumba cha kulala kilichopangwa kwa mtindo wa kipekee na rangi nzuri. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani kibichi yenye kung'aa ambayo inatoa uhai na mwangaza katika chumba. Kitanda hiki kina fremu ya chuma iliyoundwa kwa mtindo wa jua linalochomosha au ua .Kipo kitanda mwonekano wa kisanii.

Chumba chenye vitanda viwili tofauti, labda chumba cha wageni au kulala kwenye hostel au nyumba. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka au blanketi yenye michoro au maua na mto mwingine mmoja. Vitanda vina fremu za mbao za rangi ya kahawia.

Wanaume wawili wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe vingi vya dhahabu na nyara vinavyoashiria mafanikio katika michezo au mashindano. Mwanaume mmoja amevaa sweta nyeusi na suruali nyeusi amesimama akishikilia mpira wa mieupe na mieusi mikononi mwake.

Ukumbi wa darasa au ukumbi wa mihadarati wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Viti hivi vimeundwa kwa muundo wa mbao na chuma cheusi na kila kitu kina meza ndogo inayoweza kukunjwa au isiyohamisika.

Chumba cha kulala cha mwalimu mdogo katika shule au hosteli, kushoto mwa kuingia kuna kitanda, kulia kuna sofa, kikiwa kimefunikwa na moshi kondoo. Kitanda hiki kina magodoro na shuka, kwenye muundo wa rangi kahawia, pamoja na nyeupe, na nyota ndogo za kijani na kahawia. Kile kitanda kina sanduku, cha kukalia.

Lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta, lango ile ni kubwa. Limejengwa kwa mtindo wa kisasa na lina rangi nyeupe na blue . Juu ya lango kuna nembo ya chuo kikuu na maandishi Kenyatta University. Pia kuna maandishi mengine kama welcome na elimu ni nguvu.

Jengo la mabweni ya chuo au shule labda katika nchi ya Afrika Mashariki. Tunaona mtu mmoja ambaye mgongo wake unaonekana, anaonekana akitembea kuelekea ndani ya jengo; akionyesha shughuli ya kawaida ya wanafunzi au wakazi wa mabweni.

Chumba cha kulala chenye muundo rahisi na cha ncha chache, ikionyesha mazingira ya kawaida au ya bweni. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka ya kijani kibichi. Kuna kitabu au nguo iliyokunjwa juu ya kitanda.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana wamekusanyika katika eneo la wazi lenye nyasi. Watu wengi wameketi chini kwenye nyasi wengine watatu wamesimama nyuma yao. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili labda msituni au kwenye hifadhi ya asili kwani kuna miti mingi na vichaka nyuma yao.

Watu wawili huenda mmoja akiwa mwalimu mkuu wa shule akiwa amesimama akisoma mpango la mradi wa sayansi au maonyesho. Karibu nao upande wa kulia kuna mwanafunzi wa kike aliyevalia sare ya shule wakichunguza bango hilo pia. Bango hili lina maandishi na michoro na mbele yake kuna kifaa cha maabara huku amesimama chini ya hema na nyuma yao kuna majengo na wanafunzi wengine.

Kundi kubwa la vijana wakiwa wamekusanyika juu ya mlima mkubwa, labda baada ya kupanda mlima au kutembea umbali mrefu. Baadhi yao wamesimama wengine wamekaa na wote wanaonekana wamevalia nguo za kawaida zinazofaa kuwa za shughuli sahihi.

Kundi la watu wanne wameketi kwenye meza iliyofunikwa na nguo nyeupe. Kuna mapambo ya kitambaa chekundu chenye miraba mieupe na kijani nyuma yakining'inia ukutani. Kuanzia kushoto kuna mwanaume mwenye nywele zilizoshukwa na miwani, amevaa shati la rangi ya buluu lenye maua.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule zinazofanana, mashati meupe, tai na suruali au sketi nyeusi, wanaonekana kuwa katika eneo la wazi lililojazwa na nyasi za kjani kibichi na miti mirefu yenye kivuli kizuri. Baadhi ya wanafunzi wamesimama huku wengine wameketi chini kwenye nyasi.

Ndani ya ukumbi au chumba kikubwa, wanafunzi wengi wamevaa sare za shule. Wamekaa kwenye dawati sawa binafsi wakiwa wametenganinshwa vizuri, labda kwa ajili ya mitihani. Angalau wanafunzi watatu wanatazama moja kwa moja kwenye kamera na kutabasamu wakionyesha urafiki.

Kundi la watoto wengi wao wakiwa wa umri wa shule ya msingi ya chini wakiwa wamesimama kwa stafu au kikundi kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti mingi wamevaa sare zinazofanana zinazojumuisha mashati nyeupe yenye mikono mirefu, tai nyeusi, sketi nyeusi, soksi nyeupe na viatu vyeusi.

Watu wawili, mwanaume mzima na mvulana mdogo wakiangalia simu ya mkononi kwa umakini, wote wamejikita kwenye skrini ya simu. Mwanaume mwenye nywele nyeusi zilizonyolewa vizuri na ndefu fupi, amevaa fulana nyekundu na kitambulisho shingoni. Ameinamia mbele akionyesha anaeleza au anajadiliana na mvulana huyo.

Msichana mdogo labda mwanafunzi ameketi kwenye dawati darasani. Amevaa barakoa ya rangi ya buluu na ana nywele ndefu nyeusi. Mikono yake imeinuka na anaonekana akitumia lugha ya ishara labda akijibu au akijifunza. Mbele yake kwenye dawati kuna daftari lililo funguka, kalamu na kiposhi cha penseli chenye nyeusi na nyeupe.

Mazingira ya shule au kituo cha elimu ambapo kuna mwalimu na wanafunzi. Mwalimu anasukuma kiti cha magurudumu chenye mwanafunzi wa kiume. Mwanafunzi huyo anaonekana akijifundisha na karatasi iliyo mbele yake.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana ambapo kuna jitihada za kujumuisha watu wenye ulemavu wa kusikia. Mwanaume ambaye ni mweusi na amevaa shati jeupe anatabasamu na anaelekeza kidole chake kwenye kiganja cha mkono wake mwengine akitoa ishara.

Wanawake wawili, mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke mzima aliyevalia fulana ya zambarau anatumia mikono yake kufanya ishara flani. Anaonekana akitabasamu na kumtazama msichana kwa makini.

Mwanafunzi mdogo wa kiume akiwa darasani, amevalia sare ya shule inayovaliwa na sweta ya rangi ya buluu nyeusi na shati jeupe lenye collar . Mwanafunzi huyu ameketi kwenye dawati akiwa ameshika penseli nyekundu.

Msichana mdogo mwenye umri wa kuenda shule akiwa amekaa mezani na kushika ubao wa kujifunzia alphabeti , anatabasamu pale usoni mwake akionyesha furaha na hali ya kujifunza. Msichana huyo amevaa fulana ya rangi ya njano na miwani ya bluu. Nywele zake ndefu nyeusi zimefungwa na ana mikanda miwili ya pinki kichwani.

Picha mbili za mtu mmoja ambaye ana ulemavu akijaribu kuandika au kusoma. Uso wa karibu wa mtu huyo akitumia kidevu chake kushikilia kifaa flani. Kinachoonekana vitabu au karatasi zilizokusanywa, anaonekana kuwa makini.

Mtu mchanga mwenye ngozi nyeusi na nywele fupi zilizonyolewa akiwa amevalia shati la kahawia njano na miwani. Anakaa mbele ya kompyuta ndogo iliyo wazi na anaonekana akitopolezana kwa kutumia lugha ya ishara kwa mikono yake labda akiwasiliana kupitia video au anarekodi ujumbe wa lugha ya ishara.

Mtoto mchanga labda mvulana akiwa ameketi kwenye meza na anatumia vidole vyake viwili kusoma kitabu kilichoandikwa na maandishi ya nukta. Mtoto huyu amevaa fulana yenye mistari mieupe na nyekundu ingawa uso wake haupo wazi kabisa.

Mwalimu mwanamke na mwanafunzi wa kike wakiwa darasani mbele ya ubao mweusi. Ubao umejaa herufi kubwa za alphabet na maneno yanayoanza na herufi hizo, yakiwa yameandikwa kwa chaki ya rangi tofauti. Mwalimu ambaye anaonekana kuwa na asili ya kizungu na mchanganyiko na nywele fupi nyeusi.

Mwanamke na mwanaume wakitumia lugha ya ishara. Mwanamke ambaye ana tabasamu usoni mwake, anaonekana akifanya ishara kwa mikono yake huku mwanaume akitazama na labda akijibu kwa ishara zake pia.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu na mwanaume akiwa karibu naye. Wote wawili wamevaa aproni za uchoraji. Msichana amevaa aproni ya jano na mwanaume amevaa aproni nyeupe juu ya shati yake ya miraba wanaonekana wakiwa katika shughuli ya uchoraji

Watoto wanne wenye furaha wakiwa wamejipaka rangi kwenye miguu na mikono yao, wakionyesha ubunifu na kucheza na rangi. Wamesimama mbele ya ukuta wa kijivu yasiyo na matando. Mtoto mmoja anaonekana anatabasamu kubwa na mkono wake wakulia umepakwa rangi nyekundu.

Wanaume wawili wakiwa wamekaa mezani na kompyuta mpakato mbele yao. Mwanaume mmoja mwenye nywele ya dhahabu, na amevaa shati ya bluu amekaa upande wa kulia wa picha na anatabasamu sana usoni mwake akimwangalia yule mwingine. Inaonekana kwamba anafurahia mazungumzo hayo kile wanachokifanya kwenye kompyuta.

Darasa la shule likiwa na mwalimu na mwanafunzi. Katikati ya picha upande wa kushoto kuna mwanamke anayeweza kuwa mwalimu, ameketi au amesimama mbele ya mwanafunzi. Ana nywele fupi za rangi ya kijivu na amevaa miwani.

Mtoto mwenye mahitaji maalum labda ulemavu akishirikiana na mtu mzima ambaye mkono wake unaonekana ukimsaidia au kumuelekeza. Mtoto amevaa shati la rangi ya zambarau na anaonekana akiendelea kitu mikononi mwake ambacho kinaweza kuwa kichezeo au kipande cha mchezo wa kujenga.

Watu wawili mtoto mdogo na mwanamke mzima wakiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Mtoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu amevaa kofia la kuogelea ya cream na suti ya kuogelea ya rangi ya waridi na anatabasamu huku akimshika bega mamake huyo.

Wanawake wawili labda watafiti au wanafunzi wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta ndogo katika mazingira yanayoonekana kama maabara au ofisi. Mwanamke aliye mbele amevaa sweta ya zambarau na fulana iliyopigwa mistari na vifaa vya teknolojia kichwani vinavyofanana na kifaa cha kufuatilia macho.

Wanawake watatu, wawili wakiwa wasichana wadogo, na mmoja ambaye ni mwalimu au mkufunzi, wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo. Mwanamke mzima aliyevalia sweta ya blue na miwani, amesimama nyuma ya wasichana hao wawili anaonekana akitoa maelezo au msaada.

Mwanamke akimfundisha msichana mdogo kusoma. Mwanamke huyo ana nywele ndefu za rangi ya manjano iliyokolea zilizosokotwa na amevaa shati nyeusi yenye michoro mieupe na anaonekana kujishughulisha na kufundisha msichana huyu.

Watu watano wote wakiwa na miguu bandia wamesimama mbele ya jengo lenye ishara ya biashara mbalimbali. Mwanamume mrefu mwenye ngozi nyeusi amesimama kwenye upande wa kushoto amevaa fulana ya rangi nyeusi na kaptura nyeusi. Amefunga mikono yake na anaonekana kuwa na miguu ya bandia ya hali ya juu inayong'aa.

Mtoto akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu na kuonekana mwenye furaha. Mtoto huyu anaoneka kuwa na ulemavu wa kimwili lakini tabasamu lake linaashiria furaha na matumaini. Yeye amevaa fulana nyeupe na suruali ya rangi nyepesi.

Wanawake wawili, mmoja akiwa mtu mzima na mwingine msichana mdogo ambaye ana ulemavu akiwa amekaa kwenye sofa . Mwanamke mzima aliyevalia shati ya rangi ya waridi amesimama nyuma ya msichana huyu na anaonekana akionyesha furaha kubwa na labda akimtia moyo.

Msichana mdogo labda ana umri wa shule ya msingi akiwa ameketi kwenye meza na tabasamu usoni mwake. Anaonekana kuwa na ugonjwa, amevaa shati la rangi ya buluu na ana scarf nyekundu shingoni. Amelala begani akitabasamu na kuangalia upande wa kulia wa picha.

Mwanaume mchanga mwenye ugonjwa akifanya kazi kama barista katika mkahawa wa duka la kahawa. Amevaa fulana ya rangi ya chungwa na bluu nyeusi, akionyesha tabasamu la furaha na kujiamini.

Mwanaume mzima na mtoto ambaye ana ulemavu wakiwa wamekaa pamoja mezani na kucheza michezo ya mafumbo. Mwanaume huyo ana ndevu na amevaa shati la kijani kibichi anaonekana akitabasamu na kumtazama mtoto kwa upendo akionyesha furaha na ushirikiano.

Mwanaume kijana anayeonekana kuwa mlemavu akifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta yake ndogo huku akichukua maelezo. Anaonekana kuwa mtu wa miaka ishirini na thelathini na amevalia shati la mikono mirefu la rangi ya manjano angavu.

Mwalimu mwanamuke na mwanafunzi mdogo wakike wakiwa wameketi kwenye dawati darasani. Mwalimu ambaye anatabasamu usoni mwake anashikilia kompyuta kibao na anamulenga mwanafunzi. Mwanafunzi anaonekana akitazama kompyuta kibao kwa shauku.

Vijana watatu wa kiume wameketi kwenye meza nyeupe wakijifunza au wakifanya kazi za shule pamoja. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani au jikoni. Kushoto kuna kijana amevaa tisheti ya manjano akiwa ameelekea upande wa kulia na anaonekana akizungumza.

Watu wawili wakiwa wameketi na mmoja amesimama wakifanya kazi kwenye kompyuta katika mazingira ya ofisi au darasa. Mwanamume mmoja amevaa tishati jeupe na miwani, ameketi kwenye kiti chekundu akitumia kompyuta. Mwanamume mwingine amevaa shati ya kijivu, amesimama nyuma yake na anaonekana akimsaidia au kumwongoza. Mwanamke mmoja amevaa tishati jeupe na miwani.

Kundi la watu wakiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum na walimu, au wataalum wakishiriki, katika shughuli za kujifunza, mwanamke aliye mbele kulia ambaye anaweza kuwa mwalimu, amevaa miwani ya waridi, na amevaa shati lenye maua.

Mtoto wa kiume mwenye nywele za kinjano na rangi ya ngozi iliyokolea akiwa ameketi kwenye kiti cha gurudumu. Ametabasamu na anatumia macho kamera akionyesha furaha. Amevalia sweta ya rangi ya kijani iliyokolea na suruali ya jeans akionyesha. Mikononi mwake ameshikilia kitabu chenye kurasa wazi.

Mtoto mdogo ya kiume na mwanamke labda mama yake au mlezi wake wakicheza na kucheka pamoja. Mtoto huyo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu anacheka kwa furaha na ameshika mkono wake karibu na mdomo wake.

Mwanaume mweupe amekaa kwenye dawati akiwa anafanya kazi na kompyuta. Ameweka miwani nyeusi na ana vichwa vya sauti masikioni, jambo linaloweza kuashiria kuwa ana uoni hafifu au haoni kabisa na anatumia teknolojia saidifu.

Mwanamke akisoma kitabu chenye maandishi ya nukta, akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha maktaba au eneo la kusomea. Picha inaashiria ujumuishaji au upatikanaji wa elimu kwa watu wenye ulemavu wa kuona amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi.

Mtoto akiwa ameketi darasani akimwangalia mwalimu au maskilizaji aliyoko mbele yake. Sehemu kubwa ya picha linazingatia skio la mtoto ambapo kifaa cha kuskia cha rangi nyepesi kimepaliliwa. Kifaa hicho kimekaa vizuri nyuma ya sikio lake.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza au kufanya kazi. Mwanamke wa kwanza ananonekana kama mwalimu au mtaalamu ana nywele nyeusi fupi na amevaa koti jeupe ya maabara au daktari na shati ya buluu ndani. Ameshikilia kalamu ya jano na anaonekana akimwelekeze yule mwanamke mwingine.

Mwanamke kijana mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anajishughulisha na michezo ya kielimu au chupa ya kazi mezani. Amevaa miwani na ana tabasamu usoni mwake akionyesha furaha na umakini.

Mtaalam wa afya akimchunguza au kumsaidia mvulana mdogo, mwanamke anayeweza kuwa mtaalam wa afya, daktari wa meno au mtaalam wa hotuba au mwalimu yuko upande wa kulia wa picha aki mwangalia mvulana kwa tabasamu la ukoo na la kirafiki. Sehemu ya uso wake na nywele zake ndefu nyeusi zinaonekana.

Wa kike wakicheza na kutabasamu wakiwa wameketi chini ndani ya chumba kinachoonekana kama shule ya chekechea au kituo cha kulea watoto. Mtoto wa kwanza ana nywele nyeusi zilizo fumwa na amevaa shati anatabasamu kwa macho yaliyofungwa kidogo.

Wanawake wawili mmoja akiwa na ulemavu wa akili wakishirikiana na kuangalia karatasi fulani wakifanya kazi pamoja wakiwa ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa chumba cha mikutano. Nyuma yao kuna ubao mweusi na kuna watu wengine wakiwa wamesimama kwa umbali wakiashiria mazingira ya kazi.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta. Amevaa sweta ya rangi ya kahawia hafifu, miwani nyeusi na vipokea sauti vya masikio vyeusi. Anaonekana akiguza vituvo vya kibodi na karatasi au kitabu wazi mbele yake.